Bidhaa za kiafya za asili kutoka Tiba herbs research. Ziko sabuni mbili zilizowekwa mbele, kisha kuna chupa moja kubwa na chupa mbili ndogo za mafuta ya tiba. Sabuni zinatafsiriwa kama sabuni za kuoga zenye nguvu za kutibu magonjwa.

Muuguzi au mtaaluma wa afya akiwa anamsugua mtoto mchanga aliye kwenye kitanda cha hosiptali, muuguzi huyo amevaa sare za hosiptali na anajitahidi kumpa huduma ya karibu na ya huruma mtoto.

Mtu aliyefunikwa vyema kwa mavazi ya kinga pamoja na barakoa ya kupumua na glovu za plastiki akiwa anafanya zoezi za kupiga dawa za kuuwa wadudu, anaonekana kitumia bidhaa maalum ya kupuliza dawa hizo.

Chupa ya dawa ya miti shamba. Maandishi kwenye picha kuwa dawa hii hutibu matatizo mbalimbali ya kiafya kama kutoamka nguvu za kiume, kusafisha kizazi kwa wanawake, kuongeza hamu ya tendo la ndoa, kuondoa majini.

Daktari au muuguzi akimchungulia mtoto mchanga akiwa chumba cha cliniki au hospitali huku mama mtoto akitazama kwa furaha na shukrani inaonyesha huduma za afya kwa watoto hasa cliniki ya watoto wa chanjo.

Sindano ya chanjo ya MMR ambayo hutumika kuzuia magonjwa hayo matatu, chanjo hii ni ya virusi haya kama inavyoandikwa kwenye lebo ya chupa hiyo.

Chanjo ambayo imechanja dhidi ya ugonjwa wa majano, chanjo hii hutolewa kwa njia ya sindano na inalenga kutoa kinga dhidi ya ugonjwa huu hatari unaosababishwa na virusi vinavyosambazwa na umbu.

Daktari wa meno akimfanyia huduma mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha mgonjwa wa meno katika kliniki ya meno, daktari huyo amevaa suti ya kazi na barakoa akitumia zana za tiba za meno.

Magari yakipita katika eneo lililofurika maji. Inaonekana ni kutokana na mvua kubwa au mafuriko barabarani. Magari yamejaa maji sehemu ya chini na baadhi ni bodaboda na matatu.

Kiliniki au kituo cha afya ambapo wauguzi wanatoa huduma za kiafya kwa wagonjwa au wateja. Kuna watu wengi walioko katika chumba hicho. Na wauguzi wamevaa suti za kazi nyeupe na baadhi wamevalia barakoa.

Chupa ya vidonge ya viritubisho inayoitwa Country Life Easy Iron , vidonge hivi vina madini ya chuma kwa dozi ya 25mg kwenye label inasema.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa na kifaa cha kusaidia kupumua kinywani na muuguzi au daktari amesimama karibu naye akiwa amevaa mask . Inaonyesha hali ya mgonjwa anapokea matibabu ya dharura au msaada wa kupumua hospitalini.

Vikombe vya kienyeji vilivyotengenezwa kwa kutumia mashanda mboga makavu vimefungwa kwa kamba na baadhi na mapambo kama shanga, hivi ni vyombo vya kitamaduni vinavyotumika kihifadhi au kunyia maziwa au pombe ya kienyeji katika jamii nyingi za kiafrika.

Aina mbalimbali za virutubisho vya vitamin D3 pamoja na vidonge na maji ya kumwagalia. vitamin D3 ni muhimu kwa afya ya mifupa, kuongeza kinga ya mwili, na kusaidia mwongezo wa calcium .

Chupa ya kiovu cha vitamin D3 chenye kipimo cha fifty thousand IU . Vitamin D3 hutumika kusaidia kuimarisha mifupa na kusaidia mwili kunyonya calciamu vizuri.

Chupa chanjo ya measles, mabs na rubella. Hii ni chanjo ya kinga inayotumika kuzuia magonjwa ya measles, homa ya mabs, na ugonjwa wa rebula.

Maneno ya makazi yaliyofurika na maji ya mvua au mafuriko. Watu wawili wameingia ndani ya maji yaliyomo kwenye sehemu hiyo wakiwa karibu na nyumba zilizojengwa kwa mbao na chuma.

Jengo lililoporomoka na watu wengi wakiwa wakikusanya mahali hapo, baadhi wakiwa wametulia juu ya mabaki ya jengo. Hii ni picha ya kutukia la uharibifu mkubwa wa jengo, linaweza kuwa ajili ya ujengo.

Chombo cha dawa kinachoitwa ghudatun ambacho ni dawa ya tezi duma kupanuka. Inaonekana ni dawa inayotumika kutibu tatizo la tezi duma.

Vidonge vya chanjo ya Measles, Mumps and Rubella virus chanjo ya kuhudumia magonjwa ya surua, mabusha ,na rubela. Chanjo hizi ni muhimu kwa kinga dhidi ya magonjwa hatari kwa watoto na jamii kwa ujumla.

Watoto wakijikusanyia maji safi kutoka kwenye chombo kikubwa cha plastiki kilichowekwa kwenye jukwaa. Kwenye chombo hicho kuna maandishi yanasema we drink clean water . Hii inaashiria msaada wa maji safi kwa jamii.

Vidonge vitatu vya virutubisho vya vitamin D3 , kila chupa ikiwa na lebo tofuti. Vidonge hivi hutumika kusaidia kuongeza kiwango cha vitamin D mwilini ambacho ni muhimu kwa afya ya mifupa na kinga ya mwili.

Kundi kubwa la watu walikusanyika nje, wengi wakiwa wamevaa barakoa za uso kwa ajili ya kujikinga na COVID-19. Watu wengi wameinua mikono yao kama ishara ya furaha au mshikimano. Wamekaa kwenye viti vya plastiki na mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Mtu akiwa amevaa mavazi maalum ya kinga akiendesha pampu ya kunyunyizia dawa za wadudu kwenye bustani au shamba. Katika kilimo kuzuia na kudhibiti wadudu au magonjwa yanaweza kuathiria mazoea.

Sehemu ya barabara iliyoharibika vibaya baada ya mafuriko au mvua mkubwa. Ambapo sehemu kubwa ya barabara imechimbuka na kuanguka. Watu kadhaa wamesimama pembeni ya barabara hiyo wakitazama uharibifu huo.

Kundi la watu walioketi shambani wakisikiliza mwanamke mmoja anayeongea nao akiwa amesimama, watu walioketi wamelivaa mavazi ya kitamaduni na mandhari ni ya mazingira ya kijijini yenye mlima nyuma.

Muuguzi akimchanua mtoto huku mama wa mtoto akimshikilia. Huduma ya chanjo au kinga ya afya kwa watoto huenda katika kliniki au kituo cha afya.

Hafla ya uzinduzi au kuanzishwa kwa kituo cha maji safi au huduma ya maji safi kwa jamii. Watu walioko kwenye picha wakiwemo viongozi na wengine walioko. Wanaonekana wakifurahia wakati wa kuanza kuchukua maji kutoka kwenye bomba au tenge la maji.

Watu wakiwa katika mstari wa kusubiri kufikia sehemu ya kunawa mikono iliyo na sabuni na maji safi. Chombo ambalo ni muhimu kwa usafi wa mikono na kuzuia maambukizi ya magonjwa hasa katika mazingira ya vijijini.

Vifurisho mbalimbali vya dawa za viumbo na virutubisho. Kila kifurishi kina rangi tofauti na jina la dawa kama Magnesium ikionyesha kuwa ni bidhaa mbalimbali zinazolenga afya tofauti za mwili.

Chanjo ya Vaccine ambayo ni chanjo dhidi ya ugonjwa manjano, chanjo hii hutolewa kwa njia ya sindano, inalenga kutoa kinga dhidi ya ugonjwa kuhu kutari onasababisha na virusi vinavyo sambazwa na mbu.

Mandhari ya eneo kavu lenye miunuko kidogo, ardhi yenye mawe na mti mmoja mkavu. Inaashiria hali ya ukame au maeneno yasiyo na mvua mingi ambapo mimea haiwezi kukua vizuri.

Aina mbalimbali za dawa za asili au virutumbisho vya miti shamba. Kuna chupa na makopa yaliyoandikwa majina. Dawa hizi huenda kutumika kutibu au kusaidia afya kwa njia mbadala ya njia ya hospitali.

Muuguzi akimpatia chanjo mgonjwa wake aliyeketi, muuguzi yuko makini wakati akitoa chanjo hiyo kwa mkono wa mgonjwa, muuguzi amevaa.

Mama akiwa amembeba mtoto wake mchanga huku mhudumu wa afya aliyekaa upande wake wa kushoto akimchanja mtoto huyu. Mama ananekana akitabasamu ishara ya kuridhika au faraja.

Mtu mmoja ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi aliyevaa vesti ya rangi ya njano yenye alama za usalama, watu wengine wameketi au kusimama mstari mrefu nyuma yao wakisubiri kupewa chanjo hiyo pia.

Mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari ya meno ambaye anatumia kifaa cha kutibu meno chenye mwanga wa buluu. Hii ni kawaida kwenye matibabu ya meno kama vile kuweka vitu au kupitisha dawa za mdomo.

Mhundumu wa afya aliyevaa barakoa fulana ya njano yenye maandishi ya afya akijaza sindano kutoka kwenye chupa ya dawa au chanjo anaonekana kuwa makini na mazingira yanaonyesha yuko kituo cha afya au cliniki.

Tukio la cliniki au maadhimisho ya siku ya umasikilizaji duniani, mwanamke mtaaluma akiwa na glavu anatumia kifaa cha kusafisha au kuchunguza skio mwingine ambaye anaonekana kukaa kwenye kiti na kushikilia skio lake.

Muuguzi au mfanya kazi wa afya akijaribu kufungua au kufunika mgonjwa aliye legea kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunika kwa blanketi la hospitali.

Watoto wawili wakiosha mikono kwa kutumia maji yanayotoka kwenye mtungi mkubwa mwekundu uliowekwa juu ya stendi. Mtungi huu unaonekana kuwa kwa sehemu ya mpango wa kuhimiza usafi na kujikinga dhidi ya magonjwa.

Watu wawili waliovaa barokoa wakibeba mitungi mikubwa ya oksijeni ndani ya jengo au badali ya kuifadhi vifaa. Mitungi hiyo inaonekana kama ile inayotumika kusaidia wagonjwa wanaoshida ya kupumua.

Mtu aliyekatwa katika mavazi ya kinga ya kazi, akiwa amevaa glovu za plastiki na kofia ya kinga akiwa katika eneo la kuhifadhi kemikali au vitu hatarishi. Mtu huyu anaonekana akitazama au kuangalia chombo cha kemikali kilichowekwa chini yake.

Mtaa umejaa maji kutokana na mafuriko. Magari mbalimbali yamejaa maji kwenye barabara. Na mafuriko haya yanaweza kusababisha usumbufu mkubwa kwa watu na usafiri.

Daktari wa macho akiwa anamthamini mgonjwa wake aliyeketi kwenye kiti ya mtihani ya macho, wote wawili wamevaa barakoa na wako katika chumba cha kliniki yenye vifaa ya matibabu ya macho.

Mtu akiwa kwenye mashua iliyobeba vitu vingi kama magodoro, mito, na mizigo mingine kwenye maji yaliyofurika au mafuriko. Inaonekana kama mtu huyu anahama au kusafirisha mizigo kutoka mahali ya mafuriko.

Daktari au muuguzi akiwa anachukua sampuli kutoka kwenye pua ya mwanamke kwa ajili ya kipimo labda ya Covid-19 ama maambukizi mengine ya njia ya hewa. Mwanamke ameketi na mauguzi amevaa barakoa.

Mtu amevalia mavazi ya kinga na anayetumia kifaa cha kusafisha au kupulizia dawa katika eneo la masoko ambapo kuna bidhaa nyingi zenye rangi tofauti zenye kufunikwa na madoido inaonekana ni juhudi za kusafisha na kuzuia magonjwa.

Wanawake wawili mmoja akiwa mgonjwa au mteja na mwingine akiwa daktari wa meno au mtaalum wa afya, wote wanatabasamu ni ule wa mbele anaonyesha alama ya dole gumba ishara ya kuridhika.

Mtu mmoja akiwa amelala na kuonekana mgonjwa, huku mtu mwingine akiwa amevaa glovu na barakoa, anaonekana kumhudumia au kumchunguza mgonjwa huyu. Inaonekana ni mazingira ya ndani ya nyumba au kliniki ndogo.

Sehemu ya ndani ya boksi la baridi lenye chupa ndogo ndogo za sindano zenye dawa au chanjo pamoja na pakiti za barafu.

Mtu aliyevaa koti la maabara na barakoa akiwa katika chumba chenye mabomba makubwa ya gesi. Huenda ni oxygen au gesi nyingine muhimu kwa maabara au hospitali. Mtu huyu anaonekana akishughulika bomba moja la gesi.

Wanawake wawili wakiwa wanasuka au kutengeneza vitu kwa kutumia mashine ya kushona, wamevaa mavazi ya maabara na wanavaa barakoa, inaashiria wanahudhuria shughuli inayohusiana naafya au usafiri.

Mkono ya mtu ikioshwa kwa sabuni na maji. Kuna povu jingi ikionyesha mikono inasafishwa vizuri. Hii ni ishara ya usafi wa mwili na hatua muhimu ya kuzuia mapumbukizo ya magonjwa.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kienyeji wakiwa wanatembea katika ardhi kavu kabisa yenye mawe mengi na mifugo walio kufa chini, hali hii inaashiria ukame mkubwa au tatizo la uhaba wa maji na chakula katika eneo hilo.

Daktari akiangalia au kuchunguza masikio ya mwanamke inaonekana ni katika mazingira ya kliniki au ziara ya uhumuda za afya kwa kijamii ambapo kuna watu wengi nyuma wakisubiri huduma.

Watu wawili wakiwa wanasafisha taka kwenye mazingira ya kijiji au mtaa. Wanavaa mavazi ya kazi yenye rangi ya buluu na mistari ya kijani pamoja na viatu vya gumboots .

Mtu anaonekana kuvuka barabara iliyofurika na maji akiwa amevaa koti la buluu na kubeba mkoba mgongoni. Anavuta gari la mkononi lenye magurudumu mawili, kando ya barabara kuna magari mengi yamesimama.

Chanjo ya MMR II ambayo hutumika kinga dhidi ya mgonjwa wa mafua mumps and rubella . Chanjo hii ni muhimu kwa kuzuia maambukizi ya magonjwa haya hatari hasa kwa watoto.

Muuguzi au daktari akiandaa sindano kwa mtoto mdogo aliye mkononi mwa mama yake, huduma ya chanjo au kinga ya watoto dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Kifurishi cha dawa aina ya. Dawa inayotumika kwa madhumuni ya matibabu ya hali mbalimbali za akili kama vile schizophrenia na matatizo mengine ya akili. Kila kikao kina vidonge vya rangi ya kijani.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kinga na maski wanapohesabu au kumwaga kemikali kwenye chombo kikubwa cha plastiki. Inadhihirika ni shughuli inayohusiana na utunzaji wa kemikali hatari kwa usalama makubwa.

Mtu akichora alama ya wino wa rangi nyeusi kidole cha mtu mwingine, jambo ambalo ni kawaida baada ya kupiga kura ili kuonyesha kwa mtu huyu ameshatoa kura yake ni picha inahusiana na uchaguzi au zoezi la kupiga kura.

Kundi la watu waliokusanyika kuangalia au kushuhudia eneo lilioharibika sana na mafuriko au mmomonyoko wa ardhi, sehemu hiyo ina mabwawa ya maji yaliyochanganyika na udongo na majani.

Kikundi cha watu walio vaa vesti za buluu wakiwa katika mkutano au mafunzo wanaonekana kuskiza mtu mmoja ambaye anawahutubia. Wanavidokezo vya rangi nyekundu mikononi na mwingine wanakaratasi mkononi.

Maonyesho ya mimea mbalimbali na mizizi iliyowekwa juu ya kitambaa kilicho chini. Inaonekana kama maonyesho ya mimea hakika hasili au mimea ya kienyeji inayotumika kwa madhumuni mbalimbali ikiwemo tipa.

Chupa ya dawa yenye lebo ya profen . Ni dawa inayotumika kupunguza maumivu, kuondoa uvimbo na kupunguza homa. Inapatikana kwa kawaida kama vidonge.

Ngamia amezama na kulala ardhini mcahnga katika mazingira ya jangwa, inaweza kuashiria hali ya uchovu mkubwa au matatizo yanayoweza kutoka kwa wanyama wanaotumia njia ndefu au jangwa kau.

Mtu mmoja amevaa mavazi ya kawaida na mask ya uso, akizungumza na mtu mwingine aliyevaa kofia ya mguu wa pikipiki ya mask . Mbele yao kuna chombo chenye chupa nyingi zenye kofia nyekundu, huenda ni bidhaa za kuuza kama mbegu, vidonge au chakula kidogo.

Mwanamke mzee amevalia mavazi ya kitamaduni akiwa amekaa kwenye kiti cha plastiki, huku akimshuhudia daktari au muuguzi aliyeketi karibu naye akiwa amevaa koti la daktari na barakoa akitayarisha sindano ya chanjo.

Mtotot wa kike akipimwa hali ya afya ya kichwa au joto la mwili. Kwa kiaa cha afya kinachoonekana kama kipima aya cha kidijitali au kipima ukubwa kichwa.

Watu wawili wakiwa wanapambana na moto katika eneo la nyasi au msitu, wakiwa wamvaa mavazi ya kinga au kuzuia majeraha kutokana na moto. Hii ya kazi kuzima mtoto au moto au kujaribu kudhibiti moto wa porini au msituni.

Mama akiwa ameshika mtoto wake mdogo wakati afisa wa afya anapima mtoto huyo, labda kwa chanjo au kipimo cha afya. Mama yupo katika kituo cha afya na watoto wanvaa barakoa, ikinesha hatua za kujikinga na maambukizi.

Chupa ya virutubisho vya vitamin D3 iliyokuwa imefunuliwa na vidonge vidogo vya rangi ya jano vinaonyesha kuanguka au kutolewa nje ya chupa hiyo. Virutubisho hivyo hutumika kusaidia kuongeza kinga mwilini na kuboresha afya ya mifupa.

Mfanyakazi wa afya aliyekuwa ameivaa suti ya maabara kofia ya plastiki na barakoa akiwa anajaza na kuifunga dawa.

Mgonjwa akiwa katika mashine ya MRI akiwa amelazwa kitandani, huku muuguzi au daktari akiwa upande wake anamsaidia au kuandaa kwa ajili ya uchunguzi wa picha mwili.

Wanawake wa kabila ya maasai wakiebeba majerican juu ya kichwa. Wanavaa mavazi za jadi za wamasai ikiwa pamoja na shanga mingi za rangi mbalimbali zikizunguka shingo zao mikono .Wamo katika mazingira ya kijiji yenye mchanga au ardhi kavu.

Mtu amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amevalia miwani ya kinga ya macho na koti la plastiki la kinga. Daktari wa meno akiwa amevaa sare za kazi na kofia ya kinga, anamtazama mgonjwa huyu akiwa amekaribia na kuonekana akimwandaa kwa tiba ya meno.

Mama akiwa kitandani akiwa amemshika mtoto mchanga mapaja inaonekana mama yuko hospitalini na picha inaonyesha hisia za furaha na upendo wa mama kwa mtoto wake.

Boksi la krimu ya kupunguza maumivu inayoitwa Myaderm. Ujumbe kwenye boksi unasema kwamba krimu hii ni nguvu mara mbili na hutoa nafuu kwa munda mfupi.

Mtoto mdogo akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya huku mama yake akiwa amembeba. Chanjo ni muhimu kwa kinga ya watoto dhidi ya magonjwa hatari kama surua, polio na pepo punda.

Kuna kundi la watu sita wakiwemo maafisa wa polisi na raia, wakiwa wamesimama mbele ya jengo wote wamevaa barakoa, baadhi yao wakiwa wameshikilia viti. Mbele yao kuna mifuko mikubwa inayoonekana ni msaada ama vifaa vilivyo kusanywa au kugawiwa.

Kuna kifungashio cha chanjo ya measles, mumps and rubella vaccine , yenye jina la kibiashara tresivac pfs chanjo hii hutolewa kwa dosi ya zero point five ml chanjo hii ya kuzuia magonjwa ya mafua ya watoto.

Kuna mwana mme, mwanaume anayesaidia na mtaaluma wa afya au mtaaluma wa mazoezi ya viungo, wanaonekana wako kwenye chumba cha mazoezi ambapo wanaume huyu anasaidiwa kusiamama ama kufanya mazoei ya kujifunza kutembea tena.

Wanawake wawili wakiwa mtaani mmoja wao akitumia kipaza sauti kutoa taarifa au ujumbe kwa wakazi wa eneo hilo. Inawezekana ni kampeni ya uhamasishaji kuhusu afya, uchaguzi ama maswala ya kijamii.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha mgonjwa katika kliniki ya meno akiwa amevaa miwani ya kinga. Mtu mwingine ambaye ni mfanyakazi wa afya amevaa kitambaa kichwani, barakoa na mavazi ya kitaaluma anamuanaglia mgonjwa huyu kwa makini.

Watu waliovaa barakoa katika sehemu ambayo inayoonekana ni kituo cha huduma au usajili. Watu wamesimama na wengine wamekaa huku mmoja akionyesha karatasi kwa mtu mwingine aliyekaa.

Dawa iitwayo duper d three ambayo ni hii ni aina ya vitamin d three inayotumiwa kusaidia mwili kunyonya calcium vizuri hivyo kuimarisha mifupa na kusihi au kutibu upungufu wa vitamin D kawaida hutolewa kw watu wenye upungufu wa jua na matatizo ya mifupa.

Mwananmke akipokea chanjo kwenye kituo cha afya au ukumbi wa jamii. Amevaa barakoa na ameketi huku mhudumu wa afya akimchanja kwenye mkono wajuu. Karatasi aliyoshikiliwa huenda ni fomu ya usajili au ridhaa.

Sindano pamoja na chupa ya chanjo na kifuniko cha kuanda sehemu ya kuchoma chanjo.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa katika kliniki ya meno. Mgonjwa ameketi katika kiti cha daktari wa meno akiwa na mdomo wazi wakati daktari amechungunza au kutibu meno yake.

Ajali ya magari mawili ambapo moja limeanguka upande na nyingine ni tanki la mafuta lenye maandishi ya danger au petro kuna moshi mweusi unatokea na watu kadhaa wamekusanyika.

Mwanafunzi wa meno amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktari wa meno akiwa ameketi pembeni na kuandika au kujaza fomu akiwa na penzi. Wanaonekana wakicheka na kuzungumza kwa furaha ndani ya kliniki ya meno.

Watoa hudumu wa afya katika chumba cha wazazi wapya au Neonatal caring , wanahudumia watoto wachanga waliolazwa kwenye kifaa cha kuhifadhi na kuwahudumia watoto wachanga. Kuna vitanda vya Incubator vikiwa na vifaa mbalimbali vya matibabu.

Sindano na vioo vya chanjo ya homa ya na nyingine ya vidonge na glavu za mpira. Inaashiria huduma za chanjo au tiba.

Kuna vitu mbali mbali vya kienyeji vinavyotumika katika timaduni au tiba za kienyeji. Kuna makopo ya udongo yaliyopambwa na mikufu ya rangi na nywele za wanyama. Magondoro na vyombo kidogo vya plastiki na chuma vilivyopangwa na mpangilio kwa meza.

Kikosi cha zimamoto na watu wengine wakishuhudia au kutazama eneo la jengo lililotumbukia au kuanguka.

Muuguzi akiwa na sindano na dozi ya chanjo akiwa amevaa barakoa. Inaonyesha hatua za utoaji wa chanjo kwa watu katika mazingira ya huduma za afya. Chanjo hizi ni muhimu sana kwa kuzuia magonjwa kama surua, kupeleleza na rubela na hivyo kulinda afya ya umma.

Muuguzi au mfanyakazi wa afya akiwa katika kliniki ya meno anavalia huku kusafisha vifaa vya matibabu ya meno, chumba kina muonekano safi na kina vifaa vya kisasa vya tiba ya meno kama kiti cha mgonjwa ,skrini ya kompyuta .

Kuna mkutano wa mazungumzo kati ya mfanyikazi wa afya na mtu anayekaa mbele yake. Mfanyikazi wa afya amevaa koti la huudma na uso wake amefunika kwa Barakoa kwa sababu ya kuzuia mapumziko. Inaonyesha mazingira ya kiafya au kliniki.

Chupa nyingi ndogo za glasi zilizo na unga wa rangi ya kahawia au cream . Kila moja ikiwa imefungwa kwa kifuniko cha chuma. Inaonekana kuwa ni bidhaa iliyosindikwa na kupakiwa vizuri. Huenda ni dawa ya jadi, virutubisho vya mimea au bidhaa ya lishe asili.

Mama mchanga akiwa ameshika mtoto wake mchanga hospitalini. Mama huyu anaonekana amevalia gauni la hospitali la rangi ya kijani na anaangalia kwa upendo wa furaha mtoto wake aliyemshika kwa mkono. Mtoto amevaa mavazi ya rangi nyeupe na pink .

Mama akiwa na mtoto wake akiwa katika kliniki au kituo cha afya. Daktari au muuguzi aliyekaa upande wa kushoto anajitahidi kumsaidia mtoto kwa kumchunguza au kumpatia huduma ya kiafya.

Kikundi cha watu katika mazingira ya kijijini au mtaa ambapo kuna magurudumu mingi yaliyojaa ma container ya maji ya plastiki ya rangi ya jano. Inaonyeshana ni shughuli ya kugawa maji.

Magari aina ya bajaji yakipita katika barabara iliyofurika maji. Mvua kubwa au mafuriko yamepelekea maji kufunika sehemu ya barabara na mengine haya yanaendelea na safari katika maji hayo.

Mtaalamu wa afya huenda ni mtaalamu wa tiba ya viungo akimsaidia mgonjwa kwa mazoezi ya kurekebisha au kupunguza maumivu ya misuli.

Kuna mtu mmoja akipokea sindano ya chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyevaa mavazi ya kunga, glovu na maski. Watu wengi wapo nyuma wakisubili au kuangalia.

Mgonjwa akipata mafunzo au matibabu ya mazoezi ya kurejea afya chini ya uangalizi wa mtaaluma wa afya. Hii inaweza kuwa sehemu ya matibabu ya kuimarisha mwendo au nguvu baada ya ugonjwa.

Chanjo ya Stamaril ambayo ni chanjo dhidi ya homa ya majano inayotolewa kwa sindano mara nyingi kwa watu wanaosafiri kuenda maeneo yenye maambukizi wanaoishi katika maeneo haya.

Sindano na chupa ya chanjo ya polio Chanjo hii hutumika kuzuia ugonjwa wa polio ambao unaweza kusababisha ulemavu wa kudumu. Katika picha hii kuna vifaa vingine vya matibabu kama stethoscope na sindano.

Kuna mto ya maji ya mvua yaliyosababisha mafuriko katika eneo la makazi ya watu. Kuna watu wawili, mmoja mkubwa na mtoto wakivuka maji ya mafuriko hayo yaliyofunika barabara kati ya nyumba za kijiji.

Kuna kifurushi cha aina ya dawa ya azomax five hundred , ambayo ni aina ya antibiotic yenye spectra pana, dawa hii hutumika kutibu maambukizo mbalimbali ya bacteria .

Watu wawili wakitupa maji chafu kwenye eneo ya shughuli ya kuondoa maji ili kuzuia madhara kama vile kuenea kwa mgonjwa au kuimarisha usafi katika eneo hilo.

Mtu wa huduma ya afya akiwa anahudumia mwanamke kwa kumpima au kumchoma sindano kwenye kidole, pengine ni upimaji wa kisukari au malaria, mwanamke aliyehudumiwa amevaa blouse yenye maua ya rangi ya mchanga.

Kuna mtoto mdogo akikumbatiwa na mama yake na mtu aliyevaa vyatu vya plastiki kofia ya uso na barakoa akiwa amevaa koti la chanjo akimpa mtoto chanjo au dozi ya dawa mdomoni.

Dozi ya chanjo ya MMR pamoja na sindano na vifaa vingine vya matibabu. Chanjoo hii hutumika kuzuia magonjwa ya surua, kupeleleza na repula ambaye ni magonjwa ya kuambukiza na hasa kwa watoto.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya huduma ya afya kama glavu na barakoa wakiwa katika eneo la umma. Inaonekana ni tukio rasmi au kampeni ya afya ya jamii.

Mtu mkononi akionyesha chupa mbili za dawa, mtu huyu anavaa koti nyeusi na apron nyeupe, na anaoneknana kukaa kwenye kiti cha plastiki blue picha inaonekana kuchukuliwa katika mazingira ya ndani labda kwenye nyumba au kliniki ndogo.

Daktari wa meno akimfanyia mgonjwa matibabu ya kinywa, daktari amevaa glovu za rangi za zambarau na samawati na anatumia kifaa maalum cha kusafisha au kutibu meno ya mgonjwa.

Wodi ya hospitali yenye vitanda vingi vikiwa vimepangwa kwa mstari. Inaonekana ni wodi ya wagonjwa mahututi ambapo wagonjwa hutubiwa na kufuatiliwa kwa karibu. Wodi hii inaonekana safi na yenye mwanga mzuri kutoka kwa madirisha yenye bazia.

Kuna mwanamke mmoja akiwa amesimama kando ya kitanda cha hospitali, akimkabidhi au kumwonyesha mama aliyejifungua baadhi ya zawadi kama blanketi, nguo za mtoto na vifaa vingine vya mtoto wachanga.

Daktari wa meno akimfanyia huduma mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha kliniki. Daktari huyo pamoja na msaidizi wake wote wamevaa vifaa vya kinga kama vile barakoa na glovu.

Mwanamke aliyepiga magoti karibu na bomba la maji nje ya nyumba ya mabati, ananawa mikono kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba. Pembeni kuna beseni la plastiki na chupa ya plastiki ya sabuni. Nyuma yake kuna nguo zilizo zilizonyinginizwa kwenye kamba kwa ajili ya kukauka.

Daktari wa macho akimfanyia mtoto uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum cha kuchunguza macho.

Mtoto mdogo akipewa chanjo au matone ya dawa na mtotobhuduma wa afya. Mama na mtoto wanakaa karibu naye.

Kuna mapumu ya hand greens yaliyokusanywa yaliyo kwenye sakafu ya rangi nyekundu. Mapumu haya yanaonekana kuwa ya zamani na yamezingagirwa na vifaa vya plastiki na miti.

watu wawili wakitembea kwenye maji yaliyofurika katika mtaa wa makazi. Maji yamejaa na kufunika ardhi yote ishara ya mafuriko yaliyotokea katika eneo hilo.

Duka la mitumba la jadi ambapo mtu mmoja anangalia bidhaa mbalimbali zilizowekwa kwenye rafu. Bidhaa hizi ni pamoja na vitu vya mtindo kama mkufu, bangili au vipodozi vya ngozi.

Choo cha umma kilicho katika mazingira ya kijani na mtu mmoja akielekea kwenye choo hicho na amevaa fulana.

Kuna mwanamke mwenye nywele ndefu za mitaani na rangi ya mchanganyiko wa rangi za kahawia na madoa ya njano, akiwa amevaa fulana ya mikono mifupi ya rangi ya kijivu yenye nembo upande wa juu kulia.

Kuna dawa chupa ya plastiki yenye kifuniko uliowekwa kwa ajili ya usalama chupa imeandikwa HGN kwa maandishi makubwa ya kijani ikiwa na lebo la kijana mweusi.

Kuna mtoto mdogo anapopokea chanjo ya sindano mtoto anaonekana kutokuwa na raha anaonekana kuumwa kidogo au kuhisi maumivu wakati wa sindano huku mtu akiwa amemshika kidole cha mkono mtoto kwa utulivu.

Kibanda cha dawa za mitishamba. Kuna kibao kikubwa kilichoandikwa magonjwa mbalimbali ambayo daktari wa mitishamba huyu anadai kutibu, kama vile: shinikizo la damu, matatizo ya hedhi, pumu, maumivu ya tumbo na matatizo ya uzazi kwa wanaume na wanawake.

Kuna jengo kwa nyasi na miti inayopatikana katika maeneo ya jamii za wafugaji kama Wajir au Turkana. Nyumba hii ndogo hutoa makazi rahisi ya munda na inaonekana iko katikaa eneo kama lenye vichaka.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha hospitali akiwa amemshika mtoto mchanga mkononi mwake. inadhihirika kuwa mtoto yuko kwenye chumba cha hospitali labda ni chumba cha kuzalia au kutunza watoto wachanga.

Mwanamke akipokea chanjo, amevaa barakoa na miwani huku mhudumu wa afya akimchoma sindano kwenye mkono wa juu. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kambi ya afya au kituo cha kutoa chanjo.

Kuna sindano na chupa ya chanjo ya measles maps rubella virus vaccine chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa ya pepo punda, kipindu pindu na repulla hasaa kwa watoto.

Chupa kubwa yenye rangi ya kahawia iliyo na lebo inayosema EPILEPSY MEDICINE . Inaonekana ni dawa ya kutibu ugonjwa wa kifafa na maelezo mengine yameandikwa kwenye lebo kuhusu matumizi na maelekezo ya dawa hio.

Mfanyakazi wa maabara akiwa kazini. Amevaa koti la maabara na barakoa akifanya uchunguzi au majaribio ya kisayansi katika chumba chenye vivaa vya kisasa vya maabara. Hii inaashiria shughuli za utafiti au uchunguzi wa sayansi.

Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye meza. Baadhi ya vifungashio vina lebo ya rangi ya blue , nyekundu na manjano. Zina maneno ya Condor Power Viking V8 . Pia kuna chupa ndogo iliyo katikati kati ya vifungashio vingine.

Kuna watu wawili wakiwa wamevaa mavazi ya kinga ya mwili mzima, barakoa na glavu wakishughulikia chombo chenye alama ya kemikali hatari , wapo katika mazingira ya viwandani wakionekana kushughulika na utunzaji au usafirishaji wa dutu hatari ili kupunguza madhara kwa afya na mazingira .

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kijani na kilemba cha zambarau akiwa anateka au kunawa maji kutoka kwenye bomba la saruji. Anaonekana akiwa na tabasamu, ishara ya furaha au kuridhika.

Kifurushi cha sindano au dawa ya viatmin D3 yenye kipimo three hundrend thousand au kwa kila ml. Hutumika kuongeza kiwango cha vitamin D mwilini ambaye ni muhimu kwa afya ya mifupa na mfumo wa kinga.

Vyombo vya kienyeji vya kuhifadhi dawa za asili au mitishamba vyombo hivi ni matofali au magru yaliyopambwa kwa mikufu ya kamba na shanga vinatumika sana katika utamaduni wa afrika.

Mwananmke amesimama nyuma ya dawati la kupokea wagonjwa katika kliniki ya meno inayoitwa Fine Touch Dental Care . Anatabasamu huzuni na eneo linaonekana safi na la kupendeza.

Dawa aina ya azithromycin inayouzwa kwa jina la sithronin . Hii ni dawa ya antibiotic inayotumika kutibu maambukizi ya bacteria kama vile maambukizi ya njia ya hewa, sikio, koo, ngozi, au mfumo wa mkojo.

Daktari au timu ya madaktari wakiwa katika chumba cha upasuaji wakifanya upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji, mitandao ya uso na vifuniko vya kichwa kama sehemu ya taratibu za usafi na kuzuia mapumziko wakati wa upasuaji.

Kuna wanawake wawili wakichukua maji, wakichukua maji kutoka kwenye kisima au chanzo cha umma cha maji safi. Mwanamke mmoja ameshika chombo cha plastiki kwa ajili ya kujaza maji. Wakati mwingine anasaidia kudhibiti mtiririko wa maji.

Chupa ya vidonge vya virutbisho aina ya Nature made iron yenye madini ya chuma eighteen mg na vitamin C . Vidonge hivi hutumika kusaidia uzalishaji wa damu nyekundu mwilini na kusaidia kunyonya madini ya chuma vizuri zaidi.

Kuna daktari au mtaaluma wa afya amevalia koti la maabara na kofia ya kichwa yenye taa. Anaonekana akichunguza au kurekebisha kifaa kidogo mkononi mwake. Labda ni kifaa cha kupimia au kuangalia sehemu fulani ya mwili.

Bidhaa ya virutubisho wa afya Kutoka kampuni ya Planet Three . Pembeni ya boksi hilo kuna glasi ya maji. Vidonge vya rangi tofauti tofauti.

Madaktari na wauguzi wakiwa katika chumba cha upasuaji wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya blue . Wanaangalia kwenye screen huku mmoja akifanya kazi ya upasuaji. Chombo hicho kina vifaa vya kisasa vya matibabu.

Mkulima akiwa shambani akinyunyuza dawa kwenye mimea kwa kutumia pumba ribo na kifaa cha kunyunyuzia kilichowekwa mgongoni. Amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo kofia na maski ili kujilinda dhidi ya kemikali.

Kuna mtu aliyefungwa vifaa vya kusaidia kutembea akisaidiwa na wahudumia wa afya waliovaa mavazi meupe ya kitabibu. Inaonekana kuwa ni mazingira ya hospitali au kituo cha tiba.

Kuna mwana, mwanamme aliyevalia koti la kazi na kofia akitumia kifaa cha kuto sabuni kilichowekwa ukutani na rangi nyeupe.

Tukio la moto mkubwa, lililotokea barabarani ambapo kuna magari yakiwa yanateketea na moshi mzito mweusi ukipaa angani. Watu wengi wamekusanyika karibu wakitazama tukio hilo.

Kuna daktari au mtaaluma wa afya akichunguza sikio la mwanamke kwa kutumia kifaa cha kisasa cha kusikiliza na kuona ndani ya sikio. Mwanamke ameketi akiwa amevalia suti ya biashara na daktari amefa, amevaa shati la rangi nyepesi na kofia ya kutiba.

Mtu akimwaga kidonge cha dawa aina ya muti inayojulikana kama ibuprofen kwenye kidole chake cha mkono, Dawa hii inatumika kupunguza maumivu na kuzeeka.

Daktari akimtazama na kumhudumia msichana aliyeketi kwenye kitanda cha kliniki. Daktari amevaa koti la mahabara anamwangalia msichana kwa makini akimtazama mkono. Msichana anaonekana amevaa gaoni na sakafu shingoni inaonekana ni wakati wa uchanguzi au tiba ya kawaida katika kituo cha afya.

Kuna chupa ya dawa iliyoandikwa cranberry pills for UTI ambayo ni vidonge vya cranberry vinavyotumika kusaidia kutibu au kuzuia maambukizi yaingie ya mkojo.

Kuna chupa kadhaa za dawa pamoja na vidonge na makusuli zilizowekwa kwenye trey , majina ya dawa kama resomething yanaonekna , hizi ni dawa zinazotumika kutibu kifua kikuu tb ,vidonge vimepangwa vizuri.

Madaktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa. Daktari huyu amevaa glavu, barakoa na miwani ya kinga akifanya matibabu ya mdomo kwa kutumia vifaa vya kitaaluma.

Chanjo ya M-M-R Measles, Mumps, Rubella . Hii ni chanjo inayotolewa kuzuia magonjwa na zurua, Mumps and Rubella na magonjwa mengineyo.

Mtu akishika vifungasho vya pads za afya za wanawake. Pads hizo hutumika wakati wa hedhi ili kusaidia usafi na kuzuia kuvuja damu. Vifungisho vimewekwa kwenye meza na mtu anashikilia vifungisho vingi kwa mikono miwili.

Kuna watu waliovaa mavazi ya kinga wakifanya kazi ya kusafisha au kupambanana na na mavumbikizi wanaonekana wakiwa ndani ya chumba au eneo iliyofungwa.

Picha ya plastiki iliyojaa kioevu cha rangi ya rangi ya kahawia hadi nyekundu ambayo inaweza kuwa dawa au mchanganyiko wa tiba za kienyeji kando kuna vitu vya kienyeji kama vile mapumbu na vitu vingine vya kienyeji ambavyo vinaonekana kutumika kwa tiba au ibada za kienyeji

Kuna madaktari wawili wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji, barakoa na kofia za kufunika nywele. Wanaonekana kuwa kwenye chumba cha upasuaji wakifanya kazi kwa makini sana. Wakishirikiana kufanya upasuajia au utaratibu wa kutibu.

Mtu akiwa anajaribu kuwatia dawa au kuwapiga wadudu wa kijani wanaotokea kwa wingi kwenye miti au mimea. Wadudu hawa wanaonekana kama buibui au viroboto wanapiga wingi juu na karibu na miti hio.

Kuna muuguzi au mfanyikazi wa afya akiwa hospitallini akiwa amevalia mavazi ya kinga na kofia ya plastiki ya rangi ya buluu, akiwa na barakoa la uso lilioshuhswa kidogo. Anamshika mtoto mchanga kwa upendo na kumtazama kwa tabasamu.

Mvulana moja amesimama karibu na mabaki ya jengo lililoporomoka au kusambaratika, jengo hilo linaonekana kuwa limeanguka kabisaa na mvulana huyu anaonekana kuangalia au kutafakari hali hiyo.

Watu walivaa mavazi ya kinga wakiwa kwenye zoezi la kuhudumia mgonjwa au kusafisha eneo. Wanaonekana kubeba vifaa vya kusafisha au kuua vijidudu kwenye mabegi yao ya nyuma.

Mwanamke akipewa ushauri na mhudumu wa afya katika chumba cha kliniki. Wameketi uso kwa uso na kuna dawa juu ya meza.

Kuinuliwa kwa nguzo za chuma likiwa juu ya paa la chuma. Kuna watu wawili wanafanya kazi kwenye tangi hilo, mmoja yuko chini na mwingine juu. Mandari ni ya nje na kuna miti nyuma ya.

Mtu aliyevaa vazi la huduma za afya akiwa anazungumza na mtoto mchanga aliye kwenye mikono yake. Muuguzi huyu anaonekana kutoa maelekezo au ushauri labda kwa mama au mlezi wa mtoto.

Familia ndani ya chumba cha hospitali. Mwanamke aliyevaa nguo za kulala na kofia ya upasuaji, anaketi kitandani karibu na kijana ambaye anambeba mtoto mchanga aliyevishwa nguo nyekundu.

Mwanamke anapokea huduma ya matibabu ya usikivu kutoka kwa muuguzi au mfanyakazi wa afya. Mwanamke huyu anaonekana kukaa na kuonyesha hisia za maumivu au wasiwasi wakati anapohudumiwa. Watu wengi

Mwanamke akimpa mtoto mdogo maji safi au dawa kwa kutumia dispenser iliyobeba alama ya UNICEF, wote wawili wamevalia barakoa ikionyesha umuhimu wa usafi wa kinga dhidi ya ugonjwa hasa katika kimbili cha janga la COVID 19 au magonjwa mengineyo.

Kuna watu wakitembea kwenye maji yaliyotwama barabarani, labda kutokana na mfuriko au mvua mkubwa. Wengine wamevaa mavazi ya kazi na mmoja amevaa hood ya rangi ya warin, warindi.

Mtu akiwa aesimama kando ya pango lenye maandishi ya water stip shirika linalolenga kutoa maji safi kwa watu, mtu huyo anaonekana mwenye furaha na mkono mmoja umepanuliwa juu labda akisherehekea na kuonyesha mafanikio.

Askari wa ulinzi akiwa ananawa mikono kutumia mtungi wa maji uliowekwa juu ya chuma chenye sinki, mtungi huo wa buluu una michoro wa mikono ya watoto na una kifuniko mwekundu.

Mkono wa mtu ambaye anashikilia vidonge viwili kwenye chupa ndogo za plastiki na kadi ya kliniki, inaonekana kama vidonge vya dawa, ikihusiana na tiba au matibabu, kadi ya kliniki ina maelezo ya kliniki au mganga wa tiba, hii inaweza kuhusiana na utoaji wa dawa kwa mgonjwa au tiba za kienyeji .

Sindano na chupa ya chanjo ya M-M-R . Chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa ya ukimwi, measles , uvimbe wa koromeo na homa ya mzunguko. Ni chanjo muhimu kwa watoto na watu wengine.

Kuna choo ya shimo kilichojengwa kijijini. Kinaonekana kuwa na sehemu mbili tofauti na kimejengwa na mbao na mabati. Kipo kwenye eneo la wazi lenye mimea midogo midogo, ni miti michache.

Mgonjwa akiwa amelala kitandani hospitalini, anaonekana kuwa na maumivu au uchovu na ana bendeji kichwani pamoja na mshipa mkononi.

Kuna daktari aliyevaa koti jeupe na kifaa cha kichwani akizungumza na mgonjwa , kuna karatasi, kalamu na vifaa vya matibabu mezani .

Mtu akisaidia kuendesha pikipiki kupitia njia yenye maji mengi au mafuriko ,inaonekana kama njia iyo imetelekezwa au ni vigumu kupita kwa sababu ya maji yaliyofurika, mtu mmoja anaendesha pikipiki huku mwingne akisukuma nyuma kumsaidia.

Watu wawili au zaidi wakiwa katika mazingira ya kiwanda au gala. Mmoja wao amevaa koti la maabara na barakoa na anaonekana akizungumza au kueleza jambo kwa wengine. Nyuma yao kuna maboksi mengi yaliyoandikwa Fumera .

Vifaa vya afya vilivyotumika kwa ajili ya chanjo kuna chupa zilizoandikwa measles, mumps ,repulla chanjo surua matendo na viripula pamoja na sindono zilizo tayari kwa matumizi.

Kuna daktari wa macho au mtaaluma wa afya akimtazama mtu kwenye mashine ya kupima macho. Wanaonekana katika kliniki ya macho huku daktari akiwa amevaa glovu za plastiki na suti ya mtaaluma wa afya.

Daktari wa meno aki mhudumia mgonjwa, daktari amevaa miwani ya usalama, glavu na barakoa na anatumia kifaa kukagua au kutibu meno ya mgonjwa aliye keti kwenye kiti cha meno akiwa amefungua mdomo.

Mwanamke amelala chini juu ya makubaliano ya mti au zulia, na mtu mwingine anaonekana kumchunguza au kumpima tumbo kwa kutumia mikono wake. Inaonekana ni hali ya ukaguzi wa afya au matibabu.

Mtaalamu wa afya labda mtaalamu wa tiba ya viungo ama mtaalamu wa mazoezi ya mwili akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya kujifunza kutembea au kusimama mpaka kwenye chumb cha tiba kuna mkeka ya rangi chini na vifaa vya kusaidia kutembea.

Kuna eneo lilojaa maji mengi kutokana na mafuriko , kuna watu wanaendelea na shughuli zao baadhi wakiwa na pikipiki na bodaboda huku maji yakifikia magoti, hali inaashiria tatizo ya mafuriko katika eneo hilo.

Chupa ndogo ndogo za dawa ya chanjo ya homa ya manjano yenye lebo ya vaccine fever . Kila chupa ina dozi tano za chanjo.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga akinyunyuzia dawa kwenye mimea shambani kwa kutumia sprayer ya mgongoni. Hii ni shughuli ya kilimo hasa ya kudhibiti wadudu au wagonjwa ya mimea kwa kutumia dawa.

Sanduku la dawa ya kutumia maumivu ya misuli inayoitwa CBD Pain Cream kutoka Myaderm. Dawa hii ina nguvu mara mbili na inaahidi kuitoa faraja ndani ya dakika chache.

Kuna vyombo vitatu vya virutubisho, vya calcium kila chombo kina aina tofauti ya virutubisho vya calcium , chombo cha kwanza kusoto ni cha brand kinachosema calcium five hundred mg , chombo cha kati ni cha brand pure and prescription kinachosema calcium ya kidogo four eighty .

Kuna mtu akiwa anapimwa joto na afisa mmoja wa afya akiwa na koti la buluu la shirika la afya, wakati mtu mwingine akiwa na kifaa mkononi. Watu hawa wako mbele ya makazi ya jadi ya jamii ya Wajir ambayo ni kambi ya makazi ya wenyeji au watu wa asili.

Mtaaluma wa afya akimfanyia mtihani mgonjwa aliyelala kitandani, inaonekana daktari anamjaribu mgonjwa kwa kupima mguu wake labda kwa ajili ya kupima misuli.

Mama akiwa na mtoto wake mdogo katika kituo cha afya. Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na hijabu ya kijani anaonekana akimhudumia mtoto.

Kuna msichana mmoja amevaa fulana na suruali ya buluu. Karibu naye kuna watoto wanachota maji kutoka...

Muhudumu wa afya akimpatia mwananchi chanjo, tukio hili linaonekana kufanyika katika eneo la mjini pengine kama sehemu ya kampeni ya chanjo ya kitaifa Kuna vifaa vya matibabu karibu karibu na pango lenye maandishi Shujaa.

Mwanamke akitumia maji kutoka kwenye chombo cha kuhifadhia maji cha ROTO chenye alama ya UNICEF . Mwanamke huyu anapiga mikono yake kwa ajili ya kuosha mikono. Jambo ambalo ni sehemu ya mazoea mazuri ya usafi.

Kuna sindano au dozi ya chanjo inayojulikana kama MMR Vacc Pro ambayo ni chanjo ya mchanganyiko kwa kinga dhidi ya mgonjwa wa myoo mwekundu Measales na Rubella chanjo hii hutumika kwa njia ya sindano ya misuli au sindano chini ya ngozi.

Kuna mhudumu wa afya akimchoma mtoto sindano huku mama wa mtoto akiwa karibu. Hii huenda ni katika kituo cha afya au kliniki ya chanjo. Watu wengi wanaonekana wakisubiri huduma.

Watu wawili wakiwa wamesimama mbele ya bomba la maji wakifanya shughuli ya kunawa mikono. Wote wamevaa barakoa na mavazi ya rangi ya njano na mtu aliyesimama mbele ana mzigo mkononi.

Mtu mmoja akimbeba mtu mwingine katika mto mdogo au kijito huku watu wengine wakiwa pembeni wakimshuhudia au kusaidia.

Mhudumu wa afya apitie chanjo mwanamke kijijini

Kuna nyumba zilizoanguka maji ya mafuriko, maji yamefika sehemu ya juu ya milango na sehemu za chini za nyumba, na kuna miti midogo inayotokeza juu ya maji, hali hii inaonyesha kuwa eneo hili limeadhiriwa sana na mafuriko.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari anatumia kifaa cha mwanga wa blue ambacho kawaida hutumika kwenye tiba ya meno kama vile kuziba tundu. Wote daktari na msaidizi wake wamevaa glavu, barokoa na mavazi ya kitaaluma wakionyesha mazingira salama ya kumtabibu.

Mazingira ya kliniki. Tunaona watu watatu, mmoja mgonjwa ambaye amefungua mdomo. Wengine wawili ni wahudumu ambaye wanatibu yule mgonjwa.

Kuna glovu nyeupe ya matibabu inayoshikilia sindano na chupa iliyoandikwa vaccine . Hii ni picha ya kawaida inayotumiwa kuonyesha maandalizi ya chanjo au huduma za afya.

Kuna mwanamke aliyebeba mtungi wa plastiki wa njano mgongoni unaotumika kwa kawaida ya kubeba maji amevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu. Anaonekana ako kafika mazingira ya kijijini yenye ardhi kavu.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya hospitali akiwa amelala mkono wake ukiwa na mipira ya matibabu, akimtunza mtoto mchanga aliye ndani ya incubator au kitanda cha hospitali kwa watoto wachanga.

Kuna muuguzi au daktari akimtunza mtoto mchanga ambaye yuko kwenye kitanda cha hospitali. Inaonekana ni sehemu ya huduma za watoto au za...

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani juu ya miti. Hii ni halia ya uvamizi ya nzige ambao maranyingi huraharibu wa mazao mashambani. Ni changamoto kubwa kwa kilimo na usalama wa chakula hasa maeneo ya afrika mashariki.

Daktari wa meno na muuguzi wakifanya uchunguzi wa meno kwa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Daktari wa meno amevaa mavazi ya rangi ya blue na glovu za mpira.